Duka la maziwa lina maandishi makubwa yanayosema Kieni Dairy Product Ltd. Pia kuna mchoro wa ng'ombe, na ina maandishi ya kuonyesha kwamba ni duka la maziwa. Mbele kwa mlango kuna maandishi ya maziwa. Kuna mtu mmoja anayehudumiwa na muuzaji.

Katika mahali pa kusimamisha magari kuna magari ya aina na rangi tofauti tofauti . Kuna magari ya rangi ya nyeupe , kijivu , nyekundu , nyeusi , buluu . Magari haya yamesimamishwa katika mlolongo.

Duka la Mpesa lina sehemu sita, sehemu la nne, la tano na la sita lina wanawake wanaohudumiwa, nyuma ya mwanamke aliye katika sehemu la sita kuna mwanamme mwingine anayengoja kuhudumiwa.

Noti ya Kenya ya shilingi elfu moja ina upande wa mbele pamoja na upande wa nyuma upande wa mbele una picha wa rais Jomo Kenyatta pamoja tarehe ya kutengenezwa kwa pesa, upande wa nyuma una picha ya wanyama kama vile nyati wawili na tembo watatu.

Mezani kuna noti mbili ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti ya kwanza inaonyesha sehemu ya mbele ambayo iko na picha ya rais akiwa ameketi na picha ya jengo pamoja na nambari ya noti hilo na maandishi yanaosema hii shilingi elfu moja pamoja na jina la gavana.

Katika uwanja kuna watu wengi wanaume pamoja na wanawake, pamoja na magari za aina na rangi tofauti tofauti. Watatu kati yao wameegemea magari mawili ambayo ni ya rangi ya nyeusi. Mmoja ameketi nyasini akiwa anakula, na mwingine amebeba mkononi maji ya kunywa.

Mbele ya duka iliyo na mlango ulioandikwa M-Pesa na namba ya agenti amesimama mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya nyeusi na amejifunika kichwa katika mkono wake wa kushoto amebeba begi ya rangi nyeusi, ndani ya duka kuna maandishi zaidi kuhusu matumizi.

Duka ina mlango ya rangi ya kijani, iliyo na maandishi makubwa yanayosema Mpesa. Mlango mwingine ni ya rangi ya blue . Mwanamke aliyevaa kiislamu na amebeba begi anapita mbele ya mlango ya duka hilo, mbele ya mlango pia kuna biashara.

Katika soko la mavazi wanunuzi wanatembea huku na kule wakiangalia wakitazama nguo zinazo wapendeza na zinazo watoshelezea kuna wanao uza kaptula kuna wanaouza shati, kuna wanaouza suruali.

Gari aina ya Toyota yenye nambari KDR 963V limesimamishwa kando ya mjengo. Kando yake kuna solar na gari hili lina mchoro wa simba katika sehemu ya mbele.

Kuna noti mbili. Mikono imeshikiliwa noti moja ya Kenya ya shilingi elfu moja. Mezani kuna noti lingine la shilingi hamsini, pia ni noti ya Kenya.

Katika duka la kutengeneza magari. Kuna basi refu za rangi ya manjano na rangi ya nyeupe. Basi hizi hazina miguu, hazina vioo na havina viti ndani. Ziko katika harakati ya kutengeneza.

Magari ya aina tofauti tofauti kama vile Mercedes na Toyota ya rangi tofauti kama vile nyeusi na nyeupe, yamesimamishwa katika mlolongo, kando ya barabara.

Katika soko kubwa kuna bidhaa mingi vinavyouzwa. Kati yao ni sehemu ya kuuza matunda ambayo ziko ndani ya kikapu kubwa kubwa . Kuna matunda ya aina tofauti tofauti na rangi tofauti kuna za rangi ya kijani, rangi ya nyekundu, rangi ya manjano. Pia kuna hema vilivyo na nguo ndani.

Mbele ya hoteli kubwa lililoandikwa Car Locus pamoja na nambari ya simu, kuna magari mengi ya rangi na aina tofauti tofauti, hoteli hili lina uzio wa stima.

Ndani ya soko ya vyakula kuna watu wengine wengi waliokuja kununua na wengine wanaouza . Kuna wauzaji waliokaa chini na wanazungumza na waliokuja kununua vyakula, vyakula vingi viko katika gunia kubwa kubawa na mjengo wa soko hili ni kubwa .

Mkononi kuna noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Katika upande wa kushoto sehemu ya juu, imeandikwa "Benki kuu ya Kenya". Katika upande wa kulia sehemu ya juu imeandikwa nambari elfu moja. Pia kuna picha ya mjengo na miti katika noti hilo.

Soko kubwa lililo na mijengo ya mabati, limejaa watu wanaume pamoja na wanawake walio katika harakati ya kununua bidhaa tofauti tofauti kama kapeti ,miwa ,vyombo pamoja na vitu vinginevyo.

Katika sehemu tatu ya ofisi, kuna watu watatu wanaohudumiwa. Mmoja wao amevaa kiislamu na ndani kuna mwanamke anayehudumia mtu mwingine. Mbele kuna maandishi yanayoonyesha jinsi ya kulipa na Mpesa na jinsi ya kutoa pesa katika Mpesa.

Mwenye simu yuko katika programu ya Mpesa. Ambayo ina huduma kama vile kutuma pesa, kutoa pesa, kununua bamba, Mshwari, lipa na Mpesa na akaunti ya mwenye simu. Mkono lake inaonekana kuufinya sehemu ya lipa na Mpesa.

Magari manne yamesimamishwa katika uwanja. Magari haya ni ya rangi na aina tofautitofauti. Kuna moja aina ya Nissan yenye nambari KDK 849T, ingine ni ya rangi nyeusi ina nambari KDJ 328G. Zingine mbili ni ya rangi za nyeupe.

Katika soko kubwa kuna sehemu ya kuuzia manguo na sehemu ya kuuzia vyakula. Sehemu ya vyakula ina vyakula vya aina tofauti tofauti kama vile vitunguu, machungwa, ndizi zilizoiva, kabeji pamoja na pilipili. Sehemu ya manguo ina maguo ya aina tofauti tofauti.

Noti ya shillingi mia tano ya Kenya, ina sehemu ya mbele, ambayo ina picha ya rais, pamoja na mwaka ya kutengenezwa kwa noti. Pia ina maandishi inayosema, shilingi mia tano, na jina la rais. Sehemu ya nyuma ina picha ya mjengo.

Magari, mapya, masafi, yamesimamishwa katika, mlolongo, magari haya ni ya rangi, na aina tofauti tofauti, kuna rangi ya kijivu, rangi ya nyeupe, nyeusi, na buluu.

Duka lina milango ya rangi ya kijani yaliyo na maandishi MPESA na pia BAMBA HAPA. Kuna begi za soko ndogo ndogo za rangi ya bluu pamoja na kubwa kubwa yanayouzwa. Mbele ya duka kuna beseni mbili katika mchana.

Ndani ya kabati ya kuekelea pesa kuna mkono unaotoa noti ya shilingi ya Kenya ya elfu moja . Ndani ya kabati hilo pia kuna noti zingine za Kenya japo ni za shilingi tofauti.

Duka la manguo lina kabati tofauti tofauti ambalo lina vitenge vya kila aina na kila rangi. Vitenge vingine vimeanikwa na vingine vimekujwa katika kabati. Kabati moja lina kifaa cha kufuatilia video.

Piki piki imepata ajali barabarani na sehemu yake imetapakaa kila mahali. Upande wa kushoto sehemu ya juu kuna logo iliyoandikwa Imana na chini kuna maelezo kuhusu bima ya pikipiki pamoja na nambari ya simu.

kifuguu cha gari ya rangi ya nyeusi imeangikwa katika mlango wa upande wa kushoto wa gari, gari hili ni la rangi nyeupe limesimamishwa mbele ya ofisi kubwa.

Katika soko la manguo kuna nguo za mitumba ya aina tofauti tofauti nguo zingine zimeanikwa na zingine zimewekwa chini, mtoto mmoja aliyebeba koti anapita kando ya manguo hii kuna nguo za rangi nyekundu rangi ya buluu, rangi ya manjano rangi ya nyeupe na kadhalika.

Ndani, ya duka, la magari, kuna magari ya aina, na rangi mengi tofauti, tofauti, kuna gari moja ya aina ya SUV, ambayo, ni kubwa, na ni ya rangi, ya nyeusi.

Katika duka la viatu, kuna viatu vya rangi na aina tofauti tofauti. Kuna vya kukimbia, kuna vya mpira na za bafu. Pia kuna ndoo mbili, moja ya rangi ya nyekundu na moja nyeupe, ambazo zinatumika kuosha hizi viatu.

Katika stall ya kuuza vyakula kuna matunda mengi ya aina tofauti tofauti kama vile zambarau, machungwa, maembe, mananasi na ndizi pia kuna viazi vitamu vilivyowekwa katika juu ya kreti.

Duka lina milango ya kijani ilioandikwa salon na mbandiko wa karatasi za mpesa. Ndani kuna bidhaa vya upodozi na maandishi ya Beauty Salon na Mpesa. Shughuli za ususi zinaendelea ndani. Mbele kuna viti viwili vya mbao.

Barabarani kuna lori tatu, mojawapo ni lori ya magari ambayo imebeba gari za aina tofautitofauti za rangi ya nyeusi, lori hili liko nyuma ya lingine ambalo ni ya rangi ya nyeupe, lakini ni kubwa zaidi.

Mezani kuna noti ya shilingi mia mbili na shilingi hamsini ya Kenya. Noti hizi zina picha ya rais katika sehemu ya mbele. Mkono umeshikilia noti ya shilingi mia mbili. Kando kuna masurufu ya shilingi hamsini na shilingi kumi.

Watu wawili wamesimama kando ya gari ya rangi ya nyeupe. Mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Wote wamevalia suti na wanazungumza wakitabasamu, wakiwa wanaangalia kijikaratasi. Mwanamke huyu, ni wa asili ya Kizungu.

Katika soko la chakula kuna vifaa vya mbao vya kuwekelea bidhaa kama vile vitunguu vya nyasi, siagi, viazi vitamu na ndizi za matoke zilivyo katika ndoo.

Soko la mboga liko kando ya kituo cha basi ambalo lina magari mingi tofauti tofauti, mboga zinazouzwa soko hili pia ni za aina tofauti tofauti kama vile sagaa, sukumawiki na mrenda mwanamke mmoja anaonekana kusaidia mwanamke kuchagua mboga inayofaa.

Gari la aina ya Toyota lenye rangi nyeupe ambalo lina mchoro wa simba sehemu ya mbele limesimamishwa katika garaji. Gari hili ni kubwa na ni refu.

Katika duka la magari, kuna gari moja kubwa aina ya Infinity QX80 ambayo ni ya rangi ya nyeusi. Pia kuna maandishi ya lugha geni kando ya gari hilo.

Uwanjani kumesimamishwa magari mengi ya aina tofauti tofauti. Gari moja ni ya rangi nyeupe na aina ya Subaru. Mbele kuna watu waliosimama kwa kikundi wakizungumza.

Familia ya baba, mama na mtoto wameketi kitini juu yao kuna maandishi tunza jamii na CIC Family medisure pamoja na logo yaliyoandikwa CIC group mbele yao kuna kompyuta ya mkono.

Duka la magari lina gari aina tofauti tofauti pia za rangi tofauti kuna za rangi nyekundu, rangi nyeusi, rangi ya manjano, rangi ya buluu, rangi ya kijivu pamoja na rangi nyeupe.

Duka lina mlango ulio na maandishi ya Mpesa. Mlango huu, ni wa rangi ya kijani. Mbele, kuna pipa ya takataka na ndani kuna chupa ya maji ya kunywa yanayouzwa. Pia, kuna soda na mchoro wa soda ya Pepsi.